Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa umeme kilichojengwa kandokando la eneo ya maji, inayotumia nguvu hiyo ya maji ili kuzalisha nishati ya umeme. Hivyo kikiwa kimesheheni na wajuzi pamoja na wataalamu mbalimbali, katika shughuli hiyo ya kuzalisha umeme na kuimarisha huduma ya usambazaji wa umeme kwa jamii.

Sehemu maalumu kwa ajili ya kuzalisha nishati ya umeme, ikiwa na mitambo ya kisasa na wafanyakazi wenye ujuzi wa hali ya juu katika swala zima la kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme kwa jamii, na hivyo kusaidia kuongezeka kwa uchumi.

Nguzo nyingi za umeme zilizopo katika eneo maalumu la kuzalishia umeme huo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mfumo mzima wa huduma ya usambazaji wa umeme katika jamii kwa ajili ya maendeleo ya shughuli mbalimbali za kiuchumi.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha nishati ya umeme kilichotengenezwa kwa mitambo ya kisasa, na hivyo kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme kwa jamii ikiwa ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi.

Nguzo kubwa ya umeme iliyowekwa katikati ya mji inayousika na kufanya kazi ya kusafirisha umeme kutoka vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali, kama vile viwandani pamoja na majumbani; kwa ajili ya kuimarisha huduma ya usambazaji umeme kwa jamii na hivyo kuimarisha maendeleo ya kiuchumi.

Nguzo ya umeme iliyochorwa alama ya hatari kwa maandishi mekundu, yenye nembo ya fuvu na mifupa ikionya watu kuepuka kugusa eneo hilo kutokana na uwepo wa umeme wa hatari. Ikiwa ni sehemu ya usambazaji wa umeme kutoka vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali katika jamii na hivyo kuimarisha huduma hiyo.

Nguzo za umeme zilizowekwa pembeni ya ukuta wa saruji, zinazofanya kazi ya kusafirisha umeme, kutoka vyanzo vikuu kuelekea majumbani; kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibiashara na hata kwenye viwanda. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usafirishaji au usambazaji wa huduma za umeme kwa jamii.

Nguzo kubwa ya umeme yenye kifaa maalum kwa ajili ya kuongeza na kupunguza kiwango cha umeme, kinachotoka kwenye vyanzo vikubwa kuelekea kwenye matumizi mbalimbali katika jamii. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usambazaji wa huduma hiyo ya umeme kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi.

Nguzo kubwa yenye mtambo wa kupunguza na kuongeza kiwango cha umeme, unaotoka kwenye chanzo kikubwa kuelekea maeneo mbalimbali ya jamii, ikiwemo viwandani na nyumbani, na hivyo kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme, kwa matumizi mbalimbali.

Mtambo mkubwa uliowekwa katika eneo maalumu, unaofanya kazi ya kuzalisha nishati ya umeme na kusambaza katika maeneo mbalimbali ya jamii ikiwemo kwenye makazi ya watu pamoja na viwandani kwa ajili ya kudumisha uchumi.

Mtambo mkubwa uliopo katika kiwanda cha kuzalisha umeme, unaofanya kazi ya kuzalisha na kusambaza huduma hiyo kwa jamii, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uchumi wa taifa.

Barabara ya kisasa iliyopo katikati ya jiji, imesheheni magari pamoja na watu waliopo kandokando pia taa za alama ya barabarani, zikiwa zimejengwa kwa ustadi mkubwa kwaajili ya kuimalisha usalama baina ya watu pamoja na vyombo vya usafiri.

Watu mbalimbali wanaovuka pamoja na wengine waliopo kando ya barabara, wakiwa karibu na magari aina tofauti baadhi wakisubiri usafiri, huku wengine wakishuka au kupanda magari hayo, hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafirishaji mjini.

Magari mengi yaliyotapakaa katika eneo la barabara, ikiwa ni sehemu ya usafiri wa kila siku kwa ajili ya kusafirisha bidhaa pamoja na watu kutoka eneo moja hadi lingine, magari haya yakitumika kama usafiri wa haraka.

Wafanyakazi wa kiume waliopo pembeni ya gari la kutengenezea zege, wakiwa katika shughuli ya utengenezaji wa barabara ili kuimarisha huduma za usafirishaji wa bidhaa pamoja na watu, kutoka sehemu moja hadi nyingine katika maeneo ya mji.

Vyombo mbalimbali vya usafiri ikiwemo magari pamoja na pikipiki, zinazofanya kazi ya kusafirisha bidhaa pamoja na watu kutoka sehemu moja hadi nyingine, na hivyo kuimarisha mfumo mzima wa usafirishaji katika maeneo ya mjini na vijijini.

Sehemu ya barabara iliyozuiliwa, ikiwa ni mchakato wa kutengeneza miundombinu hiyo kwa ajili ya kuimarisha usafirishaji wa watu, kutoka sehemu moja hadi nyingine pamoja na bidhaa.

sehemu ya choo inayoonekana kwa usafi mkubwa viliyotengenezwa kwaajili ya umma au matumizi ya nyumbani, na hivyo kuimalisha utupaji wa taka zitokanazo na mwili, ikiwa ni sehemu nzuri ya udhibiti wa takataka na hivyo kuimalisha afya za binadamu kwa kuzuia magonjwa yanayotokana na uchafu.

Mifuko ya taka iliyochorwa alama inayoashiria uwepo wa taka hatarishi. Ikiwa inawekwa sehemu maalumu ya kutunzia taka hizo, ili kulinda mazingira na afya ya jamii kwa ujumla.

Pipa la taka dogo lenye mitobomitobo, limewekwa sehemu ya wazi likitumika kuhifadhi taka ndongondongo, huku muundo wake wa matundu ukiruhusu hewa kupita ili kupunguza harufu na kuongeza ufanisi wa utunzaji wa mazingira.

Wananchi waliochukua jukumu la kufanya usafi kwa kufagia na kuzoa takataka zilizotapakaa katika maeneo yanayozunguka, ikiwa ni njia ya kuhakikisha mazingira yanakuwa safi kwa ajili ya usalama wa binadamu muda wote, na hii ikiwa ni nia nzuri ya kudhibiti takataka.

Shimo lililotengenezwa kwa saruji likitumika kuhifadhia au kusafirisha maji taka katika maeneo ya jamii, na hivyo kusaidia katika njia nzuri ya udhibiti wa takataka za nyumbani, kwa ajili ya kutunza mazingira na kuepusha magonjwa ya wanajamii

Pipa la kisasa la rangi ya fedha, maalumu kwa ajili ya kuhifadhia takataka katika ofisi, hoteli au nyumbani, ikiwa ni sehemu inayotumika kwa ajili ya kudhibiti taka katika maeneo hayo husika, kabla ya kuchukuliwa na kwenda kutupwa sehemu zinazostahili kama vile majalala makubwa ya mjini.

Mwanamke aliyejizatiti kufagia katika eneo la barabara, akihakikisha mazingira yanakuwa safi na ya kuvutia muda wote, na hivyo kuimarisha afya za watu kwa kuzuia magonjwa mbalimbali yatokanayo na uchafu.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo la jalala wanakusanya na kuchambua takataka, ambazo zinaweza kurejelewa kwa ajili ya matumizi kama vile chupa za plastiki ikiwa ni sehemu nzuri ya udhibiti wa takataka.

Wanajamii waliovaa mavazi ya kazi, na kujighatiti katika swala zima la udhibiti wa takataka katika maeneo yanayowazunguka; wakiwa makini kuvikusanya na kuzoa takataka zilizopo maeneo hayo kwa ajili ya kusafisha mazingira. Takataka hizo zinachukuliwa na kuwekwa kwenye gari maalum kwa ajili ya kutupwa.

Watu waliovaa mavazi maalumu ya kazi wanasafiri pamoja na gari la takataka, wakiwa katika maeneo ya mjini wanakusanya takataka kwa ajili ya kwenda kuweka au kuzitupa sehemu maalumu. Ikiwa ni njia mojawapo ya udhibiti wa taka.

Wafanyakazi walio vaa mavazi rasmi ya kazi, wakiwa katika kiwanda cha kuchakata vyupa vya plastiki kwa ajili ya kurejelewa matumizi yake, ikiwa ni mfumo mzuri wa njia udhibiti wa takataka, kwani vitu ambavyo vimetumika vinaweza kuchakatwa na kutumiwa tena kama bidhaa nyengine.

Eneo maalumu lenye taka nyingi, lililotengwa kwa ajili ya kuhifadhia takataka kabla ya kuchukuliwa na kwenda kutupwa sehemu inayohusika. Ikiwa ni sehemu ya uimarishaji wa njia madhubuti ya udhibiti wa takataka.

Choo cha umma kilichojengwa kwa ustadi mkubwa kikiwa na milango ya kuingia kwa kila jinsia na maeneo ya maji ya kusafisha mikono, ikionyesha usimamizi mzuri wa taka na usafi wa mazingira.

Gari kubwa maalumu kwa ajili ya kukusanyia taka katika maeneo mbalimbali kwenye mitaa, likiwa na mfanyakazi aliyevaa nguo maalumu; linalofanya kazi ya kusafisha na kuimarisha mazingira kwa kuhakikisha yanakuwa safi, ikiwa ni moja ya njia sitahiki kwa ajili ya udhibiti wa takataka katika maeneo ya mjini na vijijini.

Wanaume waliovaa mavazi ya kazi wakiwa katika gari kubwa linalo jiuhusisha na usafishaji wa takataka katika maeneo mbalimbali ya mji, ikiwa ni sehemu ya udhibiti wa taka kwa kutumia njia sahihi zinazosaidia kusafisha mazingira na hivyo kulinda afya za binadamu pamoja na wanyama katika maeneo husika.

Eneo kubwa la takataka, lililosheheni watu mbalimbali pamoja na magari, wakiwa katika kuchambua takataka zinazofaa kurejerea matumizi kama vile chupa za plastiki. Lakini pia magari hayo yakiwa yamekuja kutupa takataka zilizosafirishwa kutoka maeneo tofauti ya mitaa katika miji pamoja na vijiji.

Pipa dogo lenye rangi ya blue linalotumika kuhifadhia takataka za nyumbani kama vile mabaki ya chakula, pamoja na karatasi, Likiwa limetengenezwa kwa mfumo wa matobo yanayopitisha hewa na hivyo kuzuia harufu mbaya kutoka, kutokkana na ulundikano wa takataka hizo.

Watu mbalimbali pamoja na magari maalumu katika eneo kubwa la kutupia takataka, wakikusanyika kwenye shughuli mbalimbali kama vile kuchambua na kuchukua takataka zinazoweza kurejelewa matumizi. Ikiwemo vyupa vya plastiki, pia magara yaliyokuja kutupa takataka hizo katika nji nzuri ya udhibiti wa taka.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kazi ikiwemo kofia nyeupe ya usalama, nguo za rangi ya bluu pamoja na glavu za mikono, akifanya kazi ya kuchambua takataka na kuchukua zinazoweza kurejelewa kwa ajili ya matumizi. Hii ikiwa ni njia muhimu katika udhibiti wa taka.

Pipa kubwa la plastiki maalumu kwa ajili ya kuhifadhia takataka katika mazingira, linalowekwa majumbani, maofisini hata sehemu za umma. Ikiwa ni kuimarisha njia nzima ya udhibiti wa taka katika maeneo mbalimbali ya jamii.

Takataka zilizotupwa vibaya katika eneo la wazi, pembeni ya ukuta wa saruji. Zinazotakiwa kuchomwa au kusafirishwa kwa ajili ya kuhakikisha udhibiti wa taka unazingatiwa katika eneo hilo.

Pipa kubwa la plastiki linalotumika kuhifadhia takataka ndani ya nyumba, ofisini au hata sehemu za umma, ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa takataka kwa kuweka sehemu maalumu kabla ya kusafirishwa na kwenda kutupwa katika eneo husika.

Watu mbalimbali waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa katika eneo kubwa la jalala, huku magari yaliyobeba takataka yakiwa yanamwaga takataka hizo katika eneo hilo. wakifanya kazi ya kuchambua na kuhifadhi vizuri takataka hizo kwa ajili ya mfumo mzima wa kudhibiti taka.

Mapipa mapya yaliyowekwa kwa usafi, maalum kwa ajili ya kutunzia takataka katika sehemu mbalimbali kama vile: nyumba, ofisi au hata sehemu za umma. Ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa takataka kwa lengo la kuhakikisha mazingira yanakaa safi muda wote.

Bomba kubwa lenye muonekano wa rangi ya kijani, linalotumika kusafirisha maji safi kutoka kwenye vyanzo vya maji kwenda sehemu mbalimbali; ikiwemo majumbani pamoja na viwandani. Na hivyo kuimarisha huduma za usambazaji wa maji kwa shughuli za kijamii na za kiuchumi.

Wafanyakazi waliopo ardhini wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kazi, wakishiriki katika kuchimba shimo kubwa litakalotumika kupitishia bomba la kusafirisha maji. Hii ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usambazaji wa huduma za maji safi kwa jamii.